Hiki ni chumba kikubwa ndani ya shamba la maua kuna meza nyingi zenye maua yanayo pakiwa ili kuuzwa nje ya nchi. Wanawake waliovalia glavu na sare za kijani na nyeupe za kujikinga wanayapanga maua kwenye vijikaratasi. Kilimo cha maua huingiza fedha nyingi za kigeni kutoka ngambo.

Hili ni shamba Kubwa lenye zao linalonawiri, ni kilimo cha kiwango cha juu ambacho huleta faida nzuri, mkulima anatumia trekta nyeusi ambayo inarahisisha kazi ya kupalilia, kunyunyiza dawa na kuvuna mazao yake.

Shamba lililopandwa miche. Mkulima anatumia anatumia mifereji ya plastiki ili kunyunyuzia maji kwenye mimea yake. Njia hii itamwezesha kuendeleza kilimo kwa kutumia maji ya mto, badala ya kutegemea mvua pekee yake.

Shamba hii imepandwa hoho, mkulima anatumia mifereji ya plastiki ili kunyunyizia maji, kwenye mimea yake, njia hii itamwezesha kuendeleza kilimo kwa kutumia maji ya mito badala yakutegemea mvua.

Hili ni shamba kubwa linalo tayarishwa kwa upanzi, litatumia mfumo wa kunyunyiza maji kwa kutumia mifereji maalum. Mfumo huu utasaidia kilimo kwa kusambaza maji kwa urahisi kufikia mimea yote. Pia mkulima ataweza kutumia maji ya mto badala ya kutegemea mvua.